Hiki ni kitongoji duni. Kuna vyombo ambavyo vimejengwa kwa kutumia mabati ambavyo vimezeeka. Hapa mbele kuna nyumba moja ambayo imebomoka na limejengwa kwa matope. Mbele yake kuna maji machafu ambayo yamesimama. Nyuma kuna jengo ambalo linaonekana kua ni hospitali kwa sababu kwenye paa limeandika Health Centre .

Hili ni ziwa la maji, kuna watu wawili ambao wako kwenye meli wakipiga kasia mbele, mashua iliyo na watu kadhaa inaonekana ikiwa nyuma yao. Ziwa hili limezungukwa na kijani kibichi na uzio wa mbao na vifaa vingine vya uwanja wa michezo vinaweza kuonekana nyuma zaidi, uso wa maji unaonyesha mawimbi na mwanga wa jumla unaonyesha kuwa ni mchana.